Kutokana na ukulima mkulima amepata hapa maziwa mingi, kiasi cha kwamba anawagawiya wanawake hawa. Anawagawiya ili waweze kuenda kupika nayo chai ama waende waweze kukunywa na ina manufaa mengi katika maisha yao.

Hili ni duka la maziwa. Duka la maziwa ni muhimu sana katika maeneo tofauti tofauti kwa sababu maziwa ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Binadamu anaweza akauza maziwa na kupata pesa. Vile vile binadamu akikunywa maziwa anapata maadili mengi katika maisha yake.

Ukulima umeleta chakula hapa ,ndizi ni chakula kitamu na ndicho kinachojidhihirisha kwenye picha hili, ndizi inaongeza nguvu na vilevile ndizi pia inaweza ikauzwa na kuleta pesa, ndizi inashibisha sana na inapea mkulima faida mingi.

Ukulima bora unajidhihirisha hapa wazi wazi. Ngo'mbe huyu amefungwa na anakamuliwa kutumia mashine. Mashine ni kitu ambayo inarahisisha kazi kwa sasa kwa sababu inakamua huyo ng'ombe kwa dakika chache, na mtu angechukua dakika nyingi kumkamua huyo ng'ombe.

Ukulima na utunzaji wa wanyama wanao lindwa nyumbani, ndicho kinacho endelea hapa. Ng'ombe ni wanyama wazuri na ninaona wamewekwa hapa wengi. Wanapewa chakula ya kutosha na wanapewa pia maji ya kutosha. Malazi pia wanapata mazuri.

Ulinzi na utunzaji wa wanyama wanaowekwa nyumbani kama vile ng'ombe ndicho kinachojidhihirisha hapa. Naona ndama wanne na kule nyuma pia kuna ng'ombe wengine wengi. Hii ni ishara tosha kwamba ukulima ndicho kinachojidhihirisha hapa waziwazi.

Ndizi ni kitu bora ambayo inaendeleza maendeleo. Mtu anapouza ndizi, anapata pesa na hii inaendeleza maendeleo. Vile vile mtu anapokula ndizi anapata nguvu ya kutosha ya kurudi shambani na kulima vizuri na kupanda ndizi zingine.

Ukulima unajidhihirisha hapa. Vilevile ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia mashine. Mashine imerahisisha kazi ya kukamua ambayo mtu anaweza akafanya akitumia dakika thelathini ama saa moja na mashine inafanya kwa dakika chache sana.

Mkulima huyu amelinda ng'ombe wake vizuri. Ameipa maji ya kutosha, ameijengea nyumba mahali ambapo hapachomwi na jua na pia hapigwi na mvua, na pia anampa chakula cha kutosha, ndiposa ng'ombe huyu amenona hivyo.

Ukulima wa ndizi, ndicho kinacho endelea hapa. Ndizi hili limepandwa mahali ambapo kuna maji ya kutosha. Kuna manyua ya kutosha na pia inapata jua, ili kuweza kutoa ndizi kubwa na yenye afya nzuri kama hili.

Hapa ni kambi, mahali ambapo maziwa yanauzwa na pia yananunuliwa. Naona mitungi ya maziwa ikitolewa kwenye lori, na kuletwa hapa mahali ambapo yanachungwa na kuwekwa. Maziwa ni mingi hapa, na maziwa ni kitu ambacho ni nzuri katika maisha ya binadamu.

Ukulima umeleta chakula. Mkulima akifanya kazi yake vizuri, aipee ndizi yake manure ya kutosha, aimwagie maji ya kutosha, na aipande mahali kuna jua ya kutosha pia, ndizi itakua nzuri na kukuwa na afya nzuri katika maisha ya binadamu.

Hili ni ugali. Ugali hili linatokana na kazi ngumu ambayo watu wanafanya shambani. Mtu anapofanya kazi vizuri shambani, anapata uwezo wa kuvuna mahindi mengi na kupata uwezo wa kupata chakula kingi. Hii inafanya anapika ugali ambacho ni kitu tamu sana katika maisha ya binadamu.

Hapa ni kampuni, mahali ambapo maziwa yanauzwa. Naona mitungi mingi ya maziwa hapa na naona wafanyikazi ambao wamevaa kofia ziinazofanana na wamevaa pia sare zinazofanana, kumaanisha hili ni kambi ambalo maziwa linauzwa.

Hili ni shamba na kwenye shamba hili naona ndizi imepandwa. Ndizi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu ndizi linatumika katika maisha ya binadamu kama chombo cha biashara, ama pia inaweza tumika kama chakula kwa sababu ni chakula kitamu sana.

Ndizi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu, inaleta pesa kwa mkulima na vile vile ni chombo ambacho kinatumika kama chakula, inaongeza nguvu na vilevile inaleta pesa ambayo mtu anaweza akatumia kulipa karo, anaweza nunua nayo chakula ingine na vilevile anaweza akalipa nayo nauli kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine.

Ukulima wa ndizi umekita mizizi mahali hapa. Hili ni shamba la ndizi na ndizi ni mingi na imefanya vizuri sana. Hii ni ishara tosha kwamba mkulima huyu aliweka manyua ya kutosha. Ndizi zinapata maji ya kutosha na pia jua ya kutosha mahali hapa ili iweze kukua kubwa kubwa namna hii.

Ukulima ni kitu bora sana na hicho ndicho kinachojidhihirisha hapa waziwazi. Mkulima huyu amepata mazao mengi shambani na hii ina ishara tosha kwamba ako na chakula cha kutosha. Chakula ni kizuri sana kinachotoka shambani.

Huyu ni mkulima. Anafurahia sana kuona jinsi ambavyo mimea amepanda yanaendelea vyema na pia yana afya mzuri shambani. Hapa shambani kuna njugu ambayo ina afya nzuri shambani na pia kuna mahindi hapo kando ambayo yamemea vizuri kutokana na ulinzi vyema.

Ukulima unasababisha biashara hapa. Mfanyibiashara huyu ambaye anaendesha pikipiki, anauziwa maziwa na mkulima huyu. Mkulima huyu anapata pesa kutokana na ukulima wake na anaenda kujisaidia nayo na hata kununulia nayo ng'ombe au wanyama ambao wanampea maziwa anaenda kuwanunulia chakula na dawa.

Ukulima na utunzaji bora wa mimea umejitokeza hapa. Ndizi hizi zimetunzwa bora na zimewekewa manure ya kutosha. Vile vile imepata jua ya kutosha, pia na maji ndiposa imeweza kuwa kubwa kubwa hivi, na imelindwa pia dhidi ya wanyama ambao wanaweza wakaharibu shambani.

Ukulima umekita mizizi hapa na ni ukulima bora sana hata ingawa wadudu wamevamia mahindi hizi shambani na kuharibu sana. Hii inapasa mkulima kununua dawa na kupiga ili kuua wadudu hao ndiposa aweze kupata matokeo mazuri shambani.

Ndizi ni kitu muhimu sana kwa sababu inatumika kama chombo cha biashara kwa mkulima. Mkulima anauza ndizi na kupata pesa, vilevile ndizi hutumika kama chakula kwa sababu ni chakula kitamu ambayo unaongeza nguvu na pia inaongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu.

Ukulima unajitokeza hapa na hata hivyo, kuna wadudu ambao wanaharibu mimea hapa. Mkulima huyu anaenda hasara kutokana na mdudu huyu, vilevile anapaswa kunua dawa ambalo litaangamiza mdudu huyu, ili aweze kupata matokeo mazuri.

Ng'ombe wamelala katika zizi lao. Hii ni ishara tosha kuwa, ukulima na ulinzi bora wa wanyama unaendelea hapa. Wamepewa chakula cha kutosha na wamekula wakashiba ndiposa wanalala. Chakula bado kiko hapo na wengine wanalala, kumaanisha wameshiba.

Ukulima unajiendeleza hapa, kwa sababu hili ni shamba la ndizi. Ndizi inawezatumika kama chakula kwa binadamu na pia, ndizi inaweza uzwa na kuleta pesa, ambazo mtu anaweza kujimudu nazo, katika hali yake tofauti tofauti.

Hili ni ndizi mbichi. Ndizi hili laweza kuuzwa na kuleta pesa kwa mkulima. Vilevile inaeza ivishwa na kuliwa na mkulima mwenyewe, na hata anaeza akapika na kukunywa nayo chai, ama ata kuwapa watoto wake ili wakule.

Ukulima unajitokeza hapa waziwazi, kwasababu mkulima huyu anampigia ng'ombe dawa mbayo inawafukuza wadudu ambao wananyonya damu kwenye mwili wa ng'ombe. Wadudu hawa husababisha magonjwa tofauti tofauti ambayo yanaweza sababisha kifo kwa ng'ombe.

Ukulima umelete biashara. Mkulima wa ndizi amelinda ndizi yake shambani, akaipea manure ya kutosha, vilevile imeweza kuiva pia ameipeleka sokoni. Hii itamletea pesa mingi sana kutokana na kazi yake nzuri.

Ukulima ni kitu kizuri sana kwa sababu imeleta ndizi ya kutosha hapa. Ndizi ni mingi na imefanya mkulima huyu amefungua biashara kuu hapa ya ndizi. Biashara hii inaeza ikampa pesa ya kufanya vitu tofauti tofauti.

Ukulima umeleta chakula hapa. Naona mama huyu anachonga ndizi ili aweze kupika na kula. Ndizi ni kitu kitamu ambacho huyu mama anataka kupika hapa, na pia inaongeza nguvu mwilini kwa watu ambao wanafanya kazi ngumu ngumu.

Mkulima anafurahia matokeo anayopata hapa. Ng'ombe wengi wanakamuliwa hapa na maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Inaweza uzwa na kuleta pesa, vile vile maziwa inaweza nywewa ikiwa hivo na kuongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu.

Ukulima unadhidihirisha hapa, kutokana jinzi ambavyo ndizi imepatikana hapa mingi, hii inamaanisha kwamba .mkulima huyu ametunza ndizi yake ya kutosha. na kuyapa manyoya ya kutosha pia. yamepata maji vifaavyo ndiposa ikamea vizuri hivi.

Ukulima wa ndizi ndio kitu kinachojidhihirisha hapa. Haoa kuna ndizi mingi sana na ndizi ni kitu muhimu sana. Inaleta pesa kwa wafanyibiashara wa ndizi na inatumika kama chakula pia kwa wakulima na vilevile wanunuzi ambao wanainunua.

Ugonjwa wa nyama unajidhihirisha hapa waziwazi ,tunaona wanyama wawili aina ya ng'ombe wakiwa wamelala hapa na kutoka na jinsi ambavyo wamelala, hi ni kifo ndiyo kitu ambacho kimefanyika hapa .Kifo cha wanyama ni kitu kibaya sana ambayo inafaa kuzuliwa kabla ya kufanyika.

Hapa ni shambani mahali ambapo ukulima unaendelea. Kuna mahindi ambayo imeharibika hapa shambani, na hii inatokana na wadudu ambao mara mingi huharibu mimea shambani. Mi, mimea haya yanafaa kupigiwa madawa, ili kuzuia ma, vitu kama hivi shambani.

Ukulima unaendelezwa hapa vizuri. Mkulima amepanda shamba kubwa la ndizi na ndizi ni kitu kizuri sana kwasababu inaleta nguvu mtu akiitumia kama chakula, vilevile inaleta pesa mtu akiitumia kama chombo cha biashara.

Ukulima ndio kinachoendelea hapa. Mkulima huyu anabeba ndizi, akiwa anaweka kwenye gari, ili aende aweze kuuza. Akiyauza, atapata pesa mingi, kutokana na kazi mzuri ambayo amefanya, kulinda, kupalilia na kuiwekea manure ndizi hiyo.

Ukulima bora unajidhihirisha hapa, mkulima huyu anapoosha ng'ombe wake kwa kutumia dawa ili aweze kuzuia wadudu ambao mara mingi hunyonya damu kwenye mwili wa ng'ombe. Akiwapigia madawa hivi, anawaua na ng'ombe anakuwa na ngozi safi ambayo haina wadudu ambao wananyonya damu.

Ukuliwa ukiungamanishwa na biashara, ndicho kinacho endelea hapa. Ndizi hizi, yamepanda na yakalindwa vizuri, na vile vile yanataka kuuzwa ili mkulima ambaye ameshughulikia mambo hii yote, aweze kupata pesa ambayo anaweza kujimundu nayo ya familia yake.

Upanzi wa ndizi ndicho kinachoendelea hapa. Shamba hili ni shamba la ndizi, na kutokana na jinsi ambavyo imelindwa, hii inaonyesha njia nzuri ya upanzi wa ndizi ama ukulima. Ndizi imelindwa vizuri hapa na imepaliliwa vizuri na imelindwa vizuri sana.

Ukulima wa ndizi unaendelea hapa, ndizi imepandwa katika shamba hili na imelindwa vizuri kutokana na jinsi ambavyo iko na matawi mazuri na imemea na imenona. Hii imeekewa manyoya ya kutosha ili iweze kutoa ndizi kubwa kubwa ambaye inaweza kuleta pesa mingi.

Biashara ikiungana pamoja na ukulima inajiendeleza hapa. Mkulima amepata ndizi mingi, na hizi ndizi anataka kuziuza ili kupata pesa, ya kujimudu katika maisha yake, na kununua nayo chakula ambayo anaeza akala na watoto wake, pamoja na familia yake.

Ukulima umesababisha chakula hapa. Ukulima ni kitu kizuri, kwa sababu imeleta chakula na watu watashiba kutokana na kukula chakula hiki. Mtu akikula pia chakula hiki anapata nguvu, na kuweza tena kurudi kwenye shamba na kufanya ukulima vizuri.

Ukulima wa ndizi ni kitu muhimu sana. Ukulima huu, unadhihirisha kwamba, mkulima ambaye anafanya hii kazi amelinda ndizi hii vizuri sana. Amezipea manyua ya kutosha, ndiposa zimemea kubwa kubwa hivi.

Ukulima bora unaendelea hapa. Ng'ombe hawa wamepewa chakula nyingi sana ili waweze kukula na kutoa maziwa mengi. Ni ng'ombe wengi na wametengenezewa nyumba vizuri na pia wamewekewa chakula cha kutosha, ili waweze kukula na kushiba na kupata afya nzuri.

Hili ni duka la maziwa. Mitungi mingi ya maziwa iko katika mlango hapa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadmu kwa sababu ni chombo cha biashara. Inaleta pesa na muuzaji ama mkulima anapoiuza. Vilevile inaongeza madini mengi katika maisha ya binadamu mtu anapokunywa maziwa.

Ukulima unajidhihirisha hapa waziwazi na ni ukulima bora kutokana na jinsi ambavyo mahindi hii imelindwa vizuri. Imepaliliwa na imepewa manure ya kutosha ndiposa inaonekana vizuri hivi shambani.

Upanzi wa ndizi ni kitu muhimu sana. Vijana hawa wamejitolea mhanga kupanda ndizi kwa sababu ndizi inaleta manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Ndizi inaleta pesa vilevile ndizi inaleta nguvu kwa mkulima anapokula ndizi.

Hapa ni mahali ambapo ndizi inauzwa. Ndizi ni kitu bora sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu wafanyibiashara wanapata pesa mingi na vile vile wakulima pia wanapata pesa. Ndizi pia inaweza kutumika kama chakula, kwa sababu mkulima akikula anapata nguvu ya kurudi shambani na kupanda ndizi zingine.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake, ili aweze kupata maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana ambayo anaweza akauza na kupata pesa, ambayo anaweza akafanya nayo shughuli zake tofauti tofauti. Vile vile anaweza kunywa maziwa ama atumie kupika chai na ambayo itaweza kumpa maadili mengi katika maisha yake.

Ukulima unajidhihirisha hapa, wakati ambapo ng'ombe hawa wamepewa chakula ya kutosha ya kula. Wameishi maisha mazuri kwa sababu wanaletewa chakula hapa mahali ambapo wako, na pia wamewekwa kwenye kivuli, mahali ambapo jua haiwapigi na mvua pia haiwapigi.

Ukulima ndicho kinachoendelea hapa. Ndizi hizi zimepandwa na mkulima moja na anazilinda akizipea manyua, anazimwagia maji, na anazilinda kutokana na waharibifu, watu, au wanyama wanaoweza kuja kuziharibu.

Ukulima wa mimea na matunda mbalimbali ndicho kitu ambacho kinaendelea hapa. Upanzi wa ndizi na ulindaji bora wa ndizi ndicho kitu ambacho kinajidhihirisha hapa. Ndizi hii imelindwa vyema na kupewa manure ya kutosha vilrvilr inapata pia maji ya kutosha.

Ukulima unajidhihirisha hapa wakati ambapo huyu ng'ombe anakamuliwa kutumia mashine. Ukamuaji wa ng'ombe na mashine ni kitu kizuri ambacho kimerahisiha kazi kwa sababu mkulima angekuwa anakamua kutumia mkono angechukua dakika mingi kuliko kutumia mashine ambayo inachukua dakika chache.

Hapa ni hospitalini. Daktari mmoja anaongea na kundi ya watu watatu. Watu hawa wanapewa elimu, jinsi ambavyo wanafaa kujiendeleza, na jinsi ambavyo wanafaa kuishi. Na watu hawa wanaongeleshwa na daktari, ili waweze kuwa na maisha bora katika hali ya maisha yao.

Ukulima pamoja na biashara umejidhihirisha hapa. Ukulima umeleta ndizi hapa na hii imesababisha biashara kujiingiza kati ili mfanyikazi wa shamba ama mkulima apate pesa kutokana na kazi nzuri ambayo amefanya na ndio maana ndizi hizi ziko sokoni ili zipate kununuliwa.

Upanzi na utunzaji bora wa mimea, ndicho kinachojidhihisha hapa. Ndizi hili limepandwa na limelindwa bora, na limewekewa pia manure ya kutosha, ndio maana ina afya nzuri, na hii itafanya itoe ndizi ambayo ina afya nzuri na kubwa kubwa sana.

Ng'ombe wanakamuliwa hapa kutumia mashini. Hii imerahisisha sana kazi ya mkulima kwa sababu kazi ambayo mkulima angechukua dakika mingi sana kufanya, mashini inachukua dakika kidogo ili kumrahisishia kazi hio. Na hii pia inatoa maziwa mingi kwenye ng'ombe.

Hili ni shamba la ndizi, ndizi hizi zimelindwa vizuri kutokana na jinsi ambavyo imepalailiwa safi na vizuri sana, na jinsi ambavyo pia imetolewa matawi yake, pia imechimbiwa shimo ya kutosha ya kubeba manua ya kutosha na pia ya kubeba maji yakutosha.

Ukulima bora umechacha katika eneo hili. Hili ni shamba la mahindi na mahindi imekauka katika shamba hili. Mahindi hii imefanya vizuri na kutoa mahindi kubwa kubwa kutokana na ulinzi bora na upandaji mwema ambao mkulima huyu alitumia.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi ni mingi sana katika shamba hili na zimelindwa vizuri saana. Zimetolewa matawi ambayo yamekauka ambayo yanaweza kuyasumbua kumea na pia imepaliliwa vizuri ili kuweza kutoa ndizi kubwa kubwa nzuri.

Mtu huyu anakoroga maziwa kwenye mtungi. Kuna mitungi mingi ya maziwa mahali hapa, ishara tosha kwamba, hapa ni mahali ambapo maziwa inaletwa na pia maziwa inauza. Hii ni kampuni ambayo inatengeneza maziwa, maziwa mala na maziwa pia ya kupikia.

Ukulima na ulinzi wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani ndicho kinacho jidhihirisha hapa. Ng'ombe hawa wamelindwa vizuri na vile vile wanakamuliwa na kutoa maziwa mengi sana. Maziwa ianasaidia katika maisha ya binadamu kuongeza madili mengi katika maisha hiyo.

Ukulima umechacha hapa. Mkulima amepata mahindi mingi na mahindi kubwa kubwa sana. Hii ni ishara tosha kuwa anafanya ukulima wake na moyo wake wote na anaweka manure ya kutosha, anapalilia wakati ufaao na pia mahindi yake inapata manure na inapata pia jua na mvua wa kutosha.

Ukulima unaendelea hapa, kutokana na jinsi ambavyo ng'ombe hawa wanavyopewa chakula. Mkulima ametengeneza gurudumu la tinga tinga na kuwawekea nyasi. Hii imerahisisha sana kazi kwa sababu nyasi haitapakai kote kote, na ng'ombe pia wanakula na kushiba.

Ukulima unajidhihirisha hapa kutokana na jinsi ambavyo ng'ombe hawa wana maisha nzuri. Ng'ombe hawa wamelindwa vizuri. Wana makao masafi, wana maji ya kutosha na vilevile wanapata chakula cha kutosha na pia wamewekwa kwenye nyumba mahali ambapo kuna kivuli.

Mkulima anakamua ng'ombe wake ili kupata maziwa. Maziwa anaweza kutumia kwa njia tofauti tofauti, ikiwemo kuyanywa na kupata madini mingi mwilini, kuyauza na kupata pesa ambayo anaweza kujikidhi na kutumia katika maisha yake ya kila siku.

Ukulima umesabababisha chakula kizuri cha ndizi na pia imesabababisha . Biashara mahali hapa. Mama huyu anauza ndizi na ndizi ni kitu muhimu na ni kitu bora sana. Mtu anaweza akala ndizi na kupata nguvu vilevile anaweza kuuza ndizi na kupata pesa.

Biashara inajitokeza hapa waziwazi, kutokana na ndizi ambazo ziko hapa. Ndizi hizi ni mingi, na mwenye hizi ndizi, anazitumia kama vyombo vya biashara ili aweze kupata pesa ya kufanyia shughuli zake ambazo anajiendeleza nayo kimaisha.

Upanzi wa ndizi ni mzuri sana kwa sababu ndizi inatumika kama chombo cha biashara na inaleta pesa. Hapa ninaona watu wakiwa wanasaidiana kupanda ndizi na ndizi itasaidia kama chakula vile vile kwa kuleta pesa.

Ukulima unajidhihirisha hapa kwasababu kuna ndizi ambayo imepandwa na imelindwa vizuri. Imeekewa manure na pia imepata mvua ya kutosha ndiposa imemea kubwa hivi na ina afya nzuri binadamu akiila

Ukulima unajitokeza hapa waziwazi, huyu mzee anaposhika ndizi hili. Ina maanisha ameipalilia ya kutosha, ameipa manure ya kutosha na pia inapata maji pia ipasavyo, ndiposa imetoa ndizi kubwa kubwa hivi, na hii inaweza ikampa pesa mingi na pia inaweza tumika kama chakula.

Ukulima ndicho kinachojidhihirisha hapa, kwa sababu mkulima huyu amepanda ndizi shambani. Na ndizi hili limekomaa na kuiva kwenye mgomba wa ndizi shambani. Hii ni kitu kizuri kwa sababu ndizi ni chakula kitamu na inaongeza nguvu na pia inaleta pesa ikitumika kama chombo cha biashara.

Ukulima ndicho kinachijidhihirisha hapa wazi wazi, naona shamba la ndizi na ndizi ni kitu muhimu sana katika maisha ya mkulima. Mkulima anaweza uza ndizi na kuoata pesa, vilevile pia mkulima anaweza pia akala ndizi na kupata nguvu.

Hapa ni shambani mahali ambapo vitu vingi vimepandwa. Kuna ndizi, kuna mahindi upande ule mwingine, kuna chakula cha ng'ombe au nyasi ya ng'ombe upande huo mwingine. Hapa mahali pia pamelimwa, panataka kupandwa kitu fulani.

Mama huyu ni mkulima hodari, kwa sababu amesimama shambani na hii inamaanisha kwamba yeye ndiye anafanya kazi katika hili shamba. Kuna ndizi hapo nyuma yake na hapa amelima na amepanda vitu vingi, kudhihirisha kwamba yeye ni mkulima.

Kuna vitu mingi ambavyo vimepandwa katika shamba hili na pia kuna mahali ambapo pamelimwa na bado hawajapanda kitu. Kuna ndizi ambazo zimepandwa hapa ambazo zinaweza zikaleta pesa kwa mkulima na pia kuna chakula cha ngo'mbe ambazo pia zimepandwa mahali hapa. Vile vile pia kuna mahindi hapo kando ambayo imepandwa.

Ukulima bora unajidhihirisha hapa wazi wazi. Mkulima huyu amepanda ndizi, na ndizi hili, amelipea manure ya kutosha, ameipea maji ya kutosha, na vile vile inapata jua ya kutosha, ndiposa imemea kubwa hivi.

Hapa ni shambani, kuna mahali ambapo pamelimwa, na kuna mahali ambapo bado hapajalimwa, kuna mimea tofauti tofauti katika hili shamba. Kuna ndizi, kuna mahindi na pia kuna chakula cha ng'ombe. Hili ni kitu muhimu sana, kwa sababu ndizo inaweza tumika kama chakula na inaongeza nguvu pia inaweza uzwa na kuleta pesa.

Hili ni maziwa ambalo limeganda, huwa maziwa tamu sana ambayo ukikula na ugali unapata kuwa na shibe sana, Maziwa hii mara mingi hutokana na ukulima bora kwa mkulima, mkulima anapokuwa na ngombe na kumtunza vizuri, atapata maziwa kama hii.

Ukulima unajitokeza hapa waziwazi kutokana na jinsi ambavyo mimea yamepandwa hapa. Mimea kama vile ndizi imepandwa hapa mingi sana na imelindwa vilivyo na vifaavyo. Imewekewa maji kwenye miguu yake na pia imepaliliwa vizuri.

Uchafuzi wa mazingira ndicho kitu kikuU ambacho kinaendelea mahali hapa. Hapa ni taka mahali ambapo takataka zinatupwa na ng'ombe hawa wanakula hapa. Hii ni hatari sana na maisha ya ng'ombe hawa kwa sababu wanaweza kula vitu ambavyo inawaletea shida maishani mwao na kuwasababishia kifo.

Ukulima ni kitu bora zaidi. Ukulima wa ndizi unaleta pesa, vilevile unaleta chakula. Ndizi inaweza tumika kama chakula, ambapo itaongeza nguvu anayekiula. Vilevile ndizi inaleta pesa kwa mkulima, ambaye anaweza kuiuza na kupata pesa.

Ndizi ni chakula kitamu sana, vilevile ndizi inatumika kama chombo cha biashara, mtu anaweza akauza ndizi na kupata pesa ambayo anaweza akatumia kujikidhi maishani, vilevile mtu anaweza akakula ndizi na kupata nguvu maalum ya kufanya kazi zake fulani.

Ukulima unajitokeza hapa, kutokana na jinsi ambavyo ndizi hii imekuwa mzuri sana na imekua kubwa . Ulinzi pia ni kitu muhimu kwa sababu ndizi hii imelindwa dhidi ya wanyama wabovu ambao wanaeza wakaharibu vilevile huwezi pia kuiiba shambani.